Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Kuna kampuni ambazo zinauzwa magari aina sawa, na wengine wanauza aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao hukuja kununua kwa kulipa polepole, na kuna wale ambao wanalipa mara moja.

Hili ni jumba la ghorofa la kukodisha. Wakaazi wa hapa, kuna wale ambao wamenunua sehemu fulani ya jumba ikawa lao na kuna wale ambao wanalipia kodi kila mwezi. Hili jumba limezingirwa na miti na pia kando yake kuna vifaa vya kucheza.

Hili ni duka kuu la viatu la bata. Sehemu hii ya viatu tunaweza kuona viatu za wanaspoti vikiwa upande wa juu wa kwanza na wa pili kwenye shelf .Kwenye shelf za chini kuna viatu za kawaida. Viatu hizi ni za rangi mbalimbali.

Hili ni duka jumla la Quickmart. Kwenye sehemu hii kuna soda aina mbali mbali. Kando yake kuna friji ambayo iko na maziwa mala. Kwa umbali tunaona stendi ambayo iko na bidhaa za zesta.

Hili ni duka kuu la quickmart .Sehemu hii ni ya chakula kilicho fresh .Kuna sehemu ya mikate, mandazi, matunda na pia mboga. Kuna mnunuzi ambaye anaonekana kuchagua nyanya.